Ubao wa matangazo darasani uliopambwa kwa michoro ya katuni ya wanyama. Katikati kuna bango lenye maneno play, learn and grow together. Chini yake kuna mabango mawili yanayoonyesha tofauti kati ya kuandika kwa mkono wa kushoto na mkono wa kulia pande hizo mbili.